Hapa ni baharini. Kuna maji, miti, mashua inaendeshwa na mtu aliyekaza macho mbele, kavalia suruali nyeusi, shati nyekundu yenye maandishi meupe "Kenya", kofia nyeusi.

Nyasi, maua, ua, mlingoti, kamba, ishara maandishi, tangi la maji, paa, nyumba, biwi la taka, viti, gari.

Ubao wa rangi ya krimi na maandishi Days of the Week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, michoro ya upinde, kipepeo, ua.

Viti vlivyotengenezwa kwa mbao na vyuma, madirisha na tarakilishi na meza, sakafu yenye rangi ya kahawia na kuta zilizopakwa rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni katika shule. Kuna bendera, na mlingoti, nyasi, maua, ukuta uliopakwa rangi nyeupe na maandishi Amani Boarding English Medium Primary School, jengo lenye paa la mabati, miti.

Hili ni jengo la shule ya msingi. Paa lake limeezekwa kupitia mabati. Kutani mwake kuna madirisha matatu na michoro ya ramani ya dunia. Maandishi, "Amani Primary School, Honorable Ramadhan S. Kajembe Block. Maua pia ya...

Hapa kuna mabondia wawili, mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amenyoosha mkono wake wa kulia, mwingine naye kasimama, kamvalia nguo nyekundu, long'i ya samawati na viatu mguuni. Mkononi mwake ameshika kifaa cha kufanyia mazoezi na mlango na paa na kuta.

Hawa ni wachezaji walemavu. Kuna mpira, wameshika mikongojo, mtu aliyebeba begi, kuna nyasi, kuna ua kijani kibichi, kuna majengo, kuna lango la kuingilia na nguzo ya nyaya za umeme.

Haya ni majengo yaliyopakwa rangi ya krimi na samawati. Paa zake za mabati, nyasi, miti, kiti, mtungi, mchanga, mawingu ya samawati na meupe.

Hili ni jengo la maktaba ya shule, kuna maandishi ya kiingereza yanayosema National Government Constituency Development Fund Board, Nyali Constituency, Kongowea Secondary School Library, 2019, 2020, 2021. Patron Honourable Mohamed Ali Mohamed. Kuna mbuzi watatu, kuna nyaya za stima.

Sakafu ya mawe, ua, mchanga, nyasi, mlingoti, kamba, miti, pipa la maji, bango la maandishi, mawingu, paa la mabati.

Kwa ukuta kuna maandishi 'Mama Ngina Girls High School' wanafunzi wawili wakike wakiwa wamevalia sare sketi rangi ya kahawia na blausi rangi nyeupe. Mgongoni mwao wakiwa wamebeba mikoba mieusi na karibu na kuta kuna nyasi iliyomea.

Kuna michoro, sungura mweupe, saa inayoonyesha wakati, na maandishi o'clock, quarter past, half past, quarter to.

Kiti, meza , tarakilishi, kalamu yenye rangi ya hudhurungi na njano, maandishi internet facility is strictly for education purposes only , ukuta.

Kitabu hiki hutumika na watoto wadogo. Kwenye ukurasa wa juu kuna michoro ya vibonzo aina mbalimbali, maandishi, Play learn and grow together . Picha ya mtoto aliyeinua mkono wake juu, amevalia nguo nyekundu na suruali ya samawati. Mkono ulioshika kalamu nyeusi ukiandika.

Wanariadha wawili, mmoja akiwa amelala, mwingine amechuchumaa akivalia jezi rangi ya chungwa, suruali nyeusi, viatu vya chungwa, sakafu yenye rangi ya kahawia, nyuma yake maandishi OMEGA NEW 4:1 na nyasi.

Hili ni jengo linalopakwa rangi nyeupe. Kutani kuna maandishi ya samawati, mekundu na meusi. Kuna malango, madirisha, ndoo, mikebe, chupa, kibuyu. Watu wawili, mmoja amesimama amevalia kaptula nyeusi.